Hii ni ndizi ambaye imerudisha rangi, rangi ambalo lisilo faa. Ndizi nzuri hua sana sana inakuanga nyekundu ilhali hii ime change kwa maana hewa ama maji iliyoipata haiku sahihi kwa hii ndizi.

Huyu ni mwanaume , mwanaume amesimama katikati shamba la ndizi huyu mwanaume amesimama kama anashika ndizi lake ndizi ambayo ilikuwa imeiva ikiwa haijakatwa hii ndizi imeiva kama bado hiko kwa miti yake ya ndizi na imeiva hiko tayari kuuzwa ama kupeleka kwa soko.